Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic nikama kuwa jina ya hydroponic ambapo mimea inaonekana kuwa ni mboga za majani zinazofanana, inazokuzwa kwenye mabomba au na miundo mingine bila udongo. Mfumo huu unatumia maji yenye virutubisho kulisha mimea.

Huyu ni mwanamke ambaye anachunguza au kutunzwa mimea ndani ya kike kinachooneka kuwa chafu au bustani ya kisasa labda mfumo wa kilimo cha hydroponic au wima nikinukuu jina hydroponic . Amevaa shati la miraba na anaonekana kujishughulisha na mimea.

Huu ni mfumo wa kilimo cha wima ambapo mimea midogo imepandwa kwenye matundu yaliyochongwa kwenye chombo cha wima chenye ngazi kadhaa. Labda chombo cha plastiki kama vile ndoo kubwa .Pia chombo hicho pia kuna mimea mingine iliyopandwa. Mfumo huu unatumika mara mingi kwa ajili ya kilimo kuokoa nafasi na maji.

Hii ni bustani ndogo iliyoinuliwa na ambayo imejaa mimea ya kijani kibichi na imetengenezwa kwa mbao na kuwa na mfumo wa umwagiliaji wa maji kwenye bomba la kijani. Nyuma kuna ukuta wa matofali na pipa la kuhifadhia maji.

Huu ni mfumo wa kilimo au bustani ambapo mimea inakuzwa katika vyombo au maboksi yaliyopangwa ka ngazi. Inaonekana kuna maji yaliyozunguka chini ya mimea ambayo inawezakuwa sehemu ya mfumo wa lishe ya maji. Mimea mbalimbali ikiwa ni pamoja na baadhi inayofanana na mimea ya pilipili au mboga nyingine inaonekana ikikua katika udongo au sehemu nyingine ya kukuzia. Pia kuna mimea mirefu nyuma labda nyasi au mimea mingine ya maji.

Huu ni mfumo wa bustani ambapo mimea inalimwa bila udongo. Mbele yake inatumia maji yenye virutubisho. Mimea hiyo imepandwa kwenye vikombe vidogo vilivyowekwa kwenye mabomba yaliyopangwa kwa usawa. Mfumo huu unaonekana kuwa umewekwa kwenye eneo la nje la nyumba. Hii ni njia ya kisasa ya kilimo inaosaidia kuokoa nafasi na rasilimali.

Huyu ni mwanaume aliyevaa shati la mstari ya rangi ya machungwa na nyeupe na kofia ya kijani akisimama ndani ya shamba la hydroponic nyuma yake kuna mimea ya strawberry iliyopandwa katika ngazi ambapo matunda ya strawberry yanaonekana. Inaonekana kama mfumo wa kilimo cha kisasa au cha mbinu maalum.

Huu ni mfumo wa kilimo cha wima, ambapo mimea mingi ya majani inalimwa katika nguzo za wima. Kila nguzo ina matundu au mifuko ambayo mimea imepandwa. Nguzo hizo zimepachikwa kutoka juu, zikining’inia au zikisimama. Mfumo huu unasaidia kuongeza uzalishaji katika nafasi ndogo na mara nyingi hutumika katika kilimo.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea inalimwa bila udongo. Inaonekana mimea hii imepandwa kwenye mabomba au mifereji yenye mashimo labda wakitumia karatasi za mabati zilizopotoka yenye nyenzo zinazofanana. Mimea iliyo juu inaonekana kuwa mboga nyingine za kijani wakati ile iliyo chini ina majani zaidi ya kupendeza au ina aina tofauti ya mboga. Nyuma kuna mimea mingine ya kijani ikionyesha mazingira ya mashamba au bustani.

Huu ni mfumo wa kilimo kisichotumia udongo. Mimea midogo yenye majani mabichi yanayochanua ikiwa imepandwa. Mabomba meupe marefu yaliyopangwa kwa mistari ambayo yameundwa kusaidia mimea na kupitisha maji yenye virutubisho. Mazingira ya ndani au ya kudhibitiwa labda ndani ya chafu hakuna udongo unaoonekana kwenye mizizi ya mimea badala yake imebebwa na miundo maalum ndani ya mabomba.

Hii ni bustani kubwa ndani ya chafu, ambapo kuna mimea mingi inayoonekana kama mboga za majani, imepandwa kwa safu ndefu na imepangwa vizuri. Muundo wa chafu unaweza kuonekana juu ukiwa umetengenezwa kwa chuma au plastiki, ukiwezesha mimea kukua katika mazingira yaliyodhibitiwa. Hii inaashiria kilimo cha kisasa au biashara.

Hili ni shamba kubwa la mimea iliyopandwa kwa safu nadhifu, kutokana na umbo na rangi ya majani. Mimea hii inaonekana kua ni kabichi. Udongo umevuniwa vizuri na mimea inaonekana kustawi. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na anga yenye mawingu.

Hili ni shamba lenye mimea mingi yenye majani mapana na ya kijani kibichi ambayo inaonekana kulimwa chini ya wavu. Muundo wa kimiani unaonekana juu ya mimea ukiashiria uwezekano wa kutoa kivuli au ulinzi dhidi ya wadudu. Nyuma kidogo kuna majengo na miti. Mimea hiyo inaonekana kuwa na afya na yamejaa.

Hili ni shamba la uyoga lililopo ndani ya jengo au chumba maalumu. Uyoga mweupe umemea juu ya tabaka la mbolea au udongo maaluma wa aji kwa ajili ya kilimo cha uyoga.

Hawa ni wanawake wawili wakifanya kazi shambani wakivuna mazao. Wote wamevaa nguo za samawati na mwanamke mmoja ana glavu za kijani mikononi mwake. Wameinama wakikusanya mazao na kuziweka kwenye masanduku mekundu ya plastiki. Nyuma yao kuna eneo lililofunikwa na karatasi nyeupe.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji unaotumia kinyunyuzi kumwagilia mimea, kinyunyuzi kiko katikati na kina mwagilia maji kwa upande zote mbili yakipita juu ya safu za mimea michanga ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye udongo wa kahawia, inaonekana kama shamba dogo au bustani inayomwagiliwa maji.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji shambani ambapo kuna bomba refu lililolala chini na kifaa cha kunyunyuzia maji kikimwaga maji kwenye mimea iliyopandwa kwa mistari. Inaonekana kama mfumo wa kisasa wa kilimo unaotumika kunyunyuzia maji mashambani.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo kuna bomba jeusi lenye kitone cha maji kingi kikidondoka kutoka kwake na karibu na bomba kuna majani mabichi yamemea labda yakiwa yamemwagiliwa au yakisubiri kumwagiliwa. Mandhari ya nyuma ni ya kijani kibichi ikionyesha mazingira ya shamba au bustani.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani uwezekano mkubwa ukiwa ni ukulima wa mimea ya mboga kama vile matango au tikiti maji ambayo imepandwa kwenye matuta na kufunikwa na plastiki nyeusi ili kuzuia magugu na kuhifadhi unyevu.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone katika bustani au shamba dogo. Kuna mabomba meusi yaliyolala chini karibu na mimea midogo inaonekana kama vitunguu au mimea mingine ya majani marefu na kuna vali dogo za samawati zilizounganishwa kwenye mabomba hayo ili kudhibiti mtiririko wa maji. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba.

Hii ni bustani ndogo au shamba la mimea iliyopandwa kwenye safu ikiwa ni mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna mistari ya mabomba meusi iliyowekwa kando ya mimea midogo iliyopandwa kwenye udongo wa rangi ya kahawia. Nyuma ya shamba kuna eneo la wazi lenye nyasi na misitu minene ikionyesha mazingira ya mashambani.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba. Maji yanatiririka kutoka kwenye mabomba meupe na kuingia kwenye mfereji mdogo yakielekezwa kwenye risafu za mimea. Hii inaonyesha kilimo cha umwagiliajiambapo maji hupelekwa mashambani ili kusaidia ukuaji wa mimea hasa katika maeneo yenye mvua chache au wakati wa kiangazi. Mimea inaonekana kuwa na afya ikipendekeza kuwa mfumo huu unafanya kazi vizuri.